Huyu ni mnyama mdogo wa porini anayejulikana kama swara. Wanyama hawa ni kitoweo cha wanyama wakubwa kama vile simba na chui. Wanyama hawa pia ni kivutio cha watalii ambao hutoka nje ya nchi kuja kuwaona.

Kundi la wanafunzi wamesimama huko nyuma wakiwa wamevalia sare zao za shule. Chini tunaona miti ambayo ipo tayari kupandwa . Hali hii inaonyesha uhifadhi wa mazingira kwa upandaji wa miti.

Hawa ni kundi wa tembo, pengine kutoka familia moja. Wanyama hawa ni kivutio cha watalii kutoka nchi za nje na pia kutoka humu nchini. Wanyama hawa ni wakubwa wakilinganishwa na wanyama wengine wa pori.

Mto huu umejaa rundo la taka ambalo limejaa ndani na inakatika kingo yake hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira kwa kuwa taka yametupwa mahali ambapo hayastahili nyuma kabisa tunaona makaazi duni.

Hili ni rundo kubwa la taka ambalo imetupwa. Hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira kwa kuwa taka yametupwa mahali ambapo hayastahili. Mbali kabisa tunaona makaazi ya watu.

Watu watatu wanaonekana wakishirikiana kwa pamoja ili kuondoa rundo la taka ambalo limejaa kwenye mto. Huu unaonyesha uchafuzi wa mazingira kwa kuwa tunaona taka yametupwa mahali ambapo hayastahili.

Hawa ni wanyama pori wanaojulikana kama vifaru. Vifaru ni miongoni mwa wanyama wakubwa zaidi duniani. Watalii hutoka nje za nchi hili kuja kuwaona wanyama hawa kwa macho yao wenyewe.

Huyu ni ndege wa porini anayejulikana kama mbuni. Ndege huyu hutaga mayai makubwa sana duniani, ni kivutio cha watalii ambayo hutoka nchi za nje kuja kumwona na pia kutoka humu humu nchini.

Hawa ni wanyama pori wanaojulikana kama simba. Wanyama hawa ndio wakali duniani. Watalii huja kutoka sehemu mbalimbali ili kuwaangalia wanyama hawa kwa macho yao wenyewe.

Wanaume wawili ambao wamevalia glavu, wanaonekana wakishirikiana pamoja ili kutoa machupa ambayo yametupwa chini na kupakia kwenye magunia. Hii inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi mazingira.

Mwanamke anaonekana akimpa tembo maziwa. Tembo hawa ni yatima. Watu ambao wamevalia vazi la kijani kibichi wamesimama na kazi yao ni kuwalinda hawa tembo.

Kundi la vijana wanaonekana wanashirikiana kwa pamoja wakifanya shughuli ya upanzi wa miti hali hii inaonyesha uhifadhi wa mazingira kwa kupanda miti mbali kabisa tunaona makaazi ya watu.

Huu ni mto wenye maji machafu, na taka zimejaa ndani na katika kingo yake. Hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira, kwa kuwa taka yametupwa mahali ambapo hayastahili. Nyuma kabisa tunaona makazi duni ambayo yamejengwa kwa mabati.

Huyu ni ndege anayejulikana kama mbuni. Ndege huyu hutaga mayai makubwa zaidi duniani. Watalii hutoka sehemu mbalimbali ili waweze kujionea mnyama huyu kwa macho yao wenyewe.

Huu ni mto wenye maji chafu na nadi yake tunaona taka zimetupwa hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira kwa kuwa tunaona taka yametupwa sehemu ambayo hayastahili kwa umbali kabisa tunaona majengo marefu na magari yakipita.

Kundi ya watu wamejumuika huku wakiwa wameshikilia miche mkononi. Hii inaashiria kwamba hapa ni shughuli ya upanzi inayoendelea. Hali hii inaonyesha uhifadhi wa mazingira kwa kupanda miti.

Wanafunzi wameketi kwenye viti huku wakiwa wamevalia sare zao za shule. Wanaonekana wakitazama kompyuta yao ambayo iko kwenye meza. Mwalimu amesimama hapo nyuma akiangalia wanafunzi hawa.

Huu ni mto ambao umejaa taka ndani na katika kingo yake. Hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira, kwa kua taka imetupwa mahali ambapo hayastahili. Kando kabisa tunaona makaazi duni ambayo yamejengwa kutumia udongo na mabati.

Hawa ni kundi ya wanyamapori wanaojulikana kama swara. Wanyama hawa sanasana ni kitoweo wa wanyama wakubwa kama vile simba na chui. Watalii hutoka katika nchi mbalimbali ili waweze kuwaona wanyama hawa kwa macho yao wenyewe.

Huu ni mto ambao una maji machafu, kando ya kingo ya mto huu tunaona rundo la taka. Hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira kwa kuwa tunaona taka yametupwa mahali ambapo hayastahili.

Huyu ni mwanawe tembo anaonekana akitembea pengine anamfuata mama yake au anatafuta chakula. Tembo hawa ni kuvutio cha watalii kutoka nje ya nchi na pia kutoka humu humu nchini.

Hawa ni kundi wa wanyamapori wanaojulikana kama twiga. Wanyama hawa ndio warefu zaidi kuliko wanyama wote duniani. Watalii hutoka kutoka nchi zingine ili waje humu nchini Kenya kuwaona wanyama hawa kwa macho yao wenyewe.

Hapa tunaona shughuli ya ubomoaji inayoendelea. Tunaona jengo lililokuwa likibomolewa na watu wamekusanyika wakishuhudia tukio hili. Huenda jengo hili lilijengwa vibaya ama limejengwa mahali ambapo halifai.

Huu ni mto wenye maji chafu, na limejaa rundo la taka ya aina mbalimbali, hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira, kwa kuwa tunaona taka zimetupwa mahali ambapo hayastahili. Kwa mbali kabisa tunaona makazi ambayo yamejengwa kwa hali duni.

Huyu ni mnyama pori anayejulikana kama twiga. Mnyama huyu ndiye mrefu zaidi duniani. Tunaona mtalii ambaye ametoka kutoka nchi za nje amekuja kumuona twiga huyu na anampa chakua.

Hawa ni wanyama pori wanaojulikana kama nyati. Wanyama hawa huwa wanafananishwa na ng'ombe wa nyumbani. Wanaonekana wakinywa maji kwenye kidimbwi. Watalii hutoka nchi za nje ilikuja kuwaona wanyama hawa.

Maji yanatiririka chini kutoka miamba mikubwa. Eneo hili limefunikwa na mimea mingi na miti kuashiria mazingira ya misitu au asili. Hii inaonyesha uzuri wa asili na utulivu wa mahali hapa.

Kundi la wanafunzi wamesimama huku nyuma wakiwa wamevalia sare zao za shule wengine wanaonekana wamebeba miche watu wawili pengine ni walimu wanaonekana wakipanda miti hali hii inaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira kwa kupanda miti.

Huu ni mto wenye maji machafu na ndani yake rundo la taka limejaa. Hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira kwa kuwa tunaona taka imetupwa mahali ambapo haistahili. Kwa mbali kabisa tunaona magari yakipita barabarani huku watu wanatembea wakifanya shughuli zao mbalimbali.

Huyu ni mnyama wa porini ambaye anajulikana kama simba. Mnyama huyu ndiye mkali zaidi duniani miongoni mwa wanyama wote. Watalii hutoka sehemu mbalimbali kuja kuona wanyama hawa nchini Kenya, kwenye mbuga ya wanyama pori kama vile Maasai Mara na Tsavo.

Taka nyingi zimetupwa kwenye njia treni, hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira kwa kuwa taka zimetupwa kila mahali ambapo hayastahili. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali, kuna majengo ya makazi duni yanaonekana kwa mbali.

Huyu ni mnyama wa porini anayejulikana kama simba, mnyama huyu ndiye mkubwa zaidi kati ya wanyama wote duniani. Tunaona watalii ambao wameshikilia kamera zao wakiiga picha huku wamesimama kwenye magari zao.

Hawa ni wanyamapori wanaojulikana kama vifaru. Ni miongoni wa wanyama wakubwa watano duniani. Watalii kutoka sehemu mbalimbali uja kuwaona wanyama hawa humu nchini Kenya.

Hawa ni ndege wakubwa wanaojulikana kama mbuni. Ndege hawa hutaga mayai makubwa sana. Ndege hawa huwa kivutio cha watalii kutoka nchi za nje na pia kutoka humu nchini.

Mtu anaonekana ameshikilia bomba la maji, huku wanajaza maji kwenye mitungi yaliyopangwa chini. Mitungi haya ni ya rangi ya samawati na manjano. Hali hii uonekana hasa katika sehemu ambayo maji haipatikani kwa urahisi.

Hawa ni wanyama wa pori wanaojulikana kama pundamilia hii ni kwa sababu ya alama nyeusi na nyeupe inayopita mwilini mwao wanyama hawa ni kivutio cha watu wengi kutoka nchi za nje na kutoka pia humu nchini.

Rundo kubwa la taka linaonekana likiwa na aina mbalimbali za taka. Nguruwe watatu wanaonekana wakichakura kwenye taka hii. Mazingira haya yanaonyesha uchafuzi ambapo tunaona taka limetupwa sehemu amabyo haistahili kwa kuwa tunaona makazi ya watu hapo nyuma.

Huyu ni mnyama wa pori anayejulikana kama twiga, mnyama huyu ndiye mrefu duniani, watalii, na wageni kutoka nchini mbalimbali huja Kenya ili kuwaona wanyama hawa.

Hawa ni wanyama pori wanaojulikana kama tembo, tembo hao watatu wengine ni kutoka familia moja wanaonekana wakila nyasi kwenye mandhari yao ya kiasili. Watalii hutoka nchi mbali mbali kuja nchini Kenya ili waweze kuwaona kwa macho yao wenyewe.

Hili ni rundo kubwa ya taka ambayo yametupwa ovyo kando ya mto. Mazingira haya yanaonyesha uchafuzi ya mazingira ambapo tunaona taka yametupwa mahali ambapo hayastahili. Kando kabisa tunaona makaazi duni ambayo yamejengwa kwa mabati.

Huyu ni mnyama wa porini anayejulikana kama chui. Mnyama huyu ndiye mwenye mbio zaidi kuliko wanyama wote duniani. Watalii hutoka sehemu mbalimbali kuja nchini Kenya ili wajionee mnyama huyu kwa macho yao wenyewe.

Watu watano ambao wamevalia mavazi ya usalama wanaonekana wakifanya usafi kwenye mto. Wanatoa taka ambayo yamejaa kwenye mto. Kando ya mto tunaona rundo kubwa la taka. Hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira kwa kutupa taka sehemu ambayo haistahili.

Huu ni mto ambao umechafuliwa na taka ndani na katika kingo zake. Hii inaonyesha kwamba mazingira haya hayajatunzwa vizuri. Watu wanaonekana wakitembea huku wengine wamesimama. Kando kabisa tunaona majengo marefu.

Barabarani kuna msongamano mkubwa wa magari. Kuna magari ya kibinafsi na magari ya kubebea abiria ya umma. Watu wanaonekana wakitembea uku wengine wanaendesha pikipiki. Mbali kabisa tunaona majengo marefu.

Barabarani tunaona msongamano mkubwa wa magari. Kuna polisi wa trafiki ambaye anasaidia kuelekeza magari haya. Kuna magari ya kibinafsi na magari ya kubebea abiria ya umma. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao, wengine wanatembea huku wengine wameketi.

Barabarani tunaona magari ambayo yamesimama huku mengine yamepita. Tunaona polisi wa trafiki ambao wamesimama ili kuhakikisha ya kwamba magari haya yanafuata sheria za barabara. Watu wanaonekana wakitembea. Kwa mbali kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona magari ya umma ya kubebea abiria yaliyoegeshwa. Juu ya magari haya kuna mabango ambayo yanaonyesha sehemu yanapitia na nauli itakayotajika. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali. Kwa mbali kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona magari ya kubebea abiria ya umma yakipita. Tayari likiwa limebeba abiria ndani, conductor anaonekana amesimama kwenye mlango. Nyuma kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona magari yakipita. Kuna magari ya kubebea abiria ya umma, magari ya kibinafsi na lori. Mbele kabisa tunaona kivukio cha watu kupitia na hii inaweza kuzuia ajali kutokea.

Magari ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara. Tunaona basi la umeme la kisasa la citi hoppa likiwa limesimama hapo. Watu wanaonekana wakiabiri kwenye basi hili. Mbele kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona magari mengi yakipita. Kuna magari ya kibinafsi, magari ya kubebea abiria ya umma na malori na pia kuna pikipiki. Hali ya hewa inaonekana ya kwamba mvua ilikua imenyesha hapo awali.

Barabarani tunaona magari mengi yakipita uku magari ya kubebea abiria ya umma imeegeshwa kando ya barabara. Kuna kondakta ambayo amebeba bango linaloonyesha sehemu ambayo basi hili linapitia na nauli itakoloitajika. Mbali kabisa tunaona majengo marefu ikionyesha mandhari ya jiji.

Basi la kubebea abiria la umma limeegeshwa kando ya barabara. Kuna bango ambalo linaonyesha sehemu ambayo basi hili linapitia na nauli litakalohitajika. Watu wanaonekana wamesimama huko nyuma.

Barabarani tunaona mbasi ya kubebea abiria ya umma ya masafa marefu yakipita. Mbali kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali.

Barabarani kuna msongamano mkubwa wa magari. Kuna magari ya kibinafsi na magari ya kubebea abiria ya umma. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Polisi wa trafiki wanaonekana wamesimama. Kwa mbali kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona magari yakipita. Tunaona magari ya kibinafsi na magari ya kubebea abiria ya umma. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali, wengine wanatembea huku wengine wanaonekana wakivuka barabara. Mbali kabisa tunaona majengo marefu.

Mabasi ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara. Kondakta anaonekana ameshikilia bango linaloonyesha sehemu ambayo mabasi haya yanapitia na nauli itakalohitajika. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali.

Barabarani tunaona msongamano mkubwa wa magari. Kuna magari binafsi, magari ya kubebea abiria ya umma na malori. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, huku wengine wanavuka. Kando kabisa tunaona majengo marefu.

Barabarani tunaona msongamano mkubwa wa magari, kuna magari ya kubebea abiria ya umma, magari ya kibinafsi na malori. Watu wanaonekana wakitembea kando kando huku wengine wanavuka barabara. Kando kabisa tunaona majengo marefu.

Barabarani tunaona mabasi ya kubebea abiria ya umma ya City Hoppa yakipita. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Kwa mbali kabisa tunaona majengo na miti marefu.

Gari ya kubebea abiria ya umma, almaarufu kama matatu imeegeshwa kando ya barabara. Mtu anaonekana akiabiri kwenye gari hili. Kuna bango ambalo linaonyesha sehemu ambayo gari hii inapitia kama vile Muzika na Nyeri kuna majumba marefu huko nyuma ya kionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona magari ya kubebea abiria ya umma ya masafa marefu yakiwa yameegeshwa. Kuna mabango ambayo yanaonyesha sehemu ambayo magari haya yanapitia. Kando kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Hili ni gari la kubebea abiria ya umma ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Kuna bango linaonyesha sehemu ambayo gari hili linaenda. Tunaona mwanamke mmoja ambaye anataka kuabiri gari hili.

Barabarani tunaona ya magari ya kubebea abiria ya umma ya masafa marefu yakiwa yameegeshwa. Juu yao kuna mabango ambayo yanaonyesha sehemu ambayo gari hizi zitapitia. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali.

Barabarani tunaona magari mengi yakipita, kuna magari ya kubebea abiria ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbali mbali, nyuma kabisa tunaona majengo marefu.

Barabara tunaona magari ya kubebea abiria ya umma ambayo yameegeshwa. Tunaona bango ambalo linaonyesha sehemu ambayo magari haya yanapitia. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Kwa mbali tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona magari ya kubebea abiria ya umma yakiwa yameegeshwa. Kuna kondakta ambaye ameshikilia bango linaloonyesha sehemu ambayo mabasi haya yanapitia na nauli itakayohitajika. Watu wanaonekana wakifanya shuguli zao mbalimbali.

Barabarani kuna msongamano mkubwa wa magari. Kuna magari ya kibinafsi na magari ya kubebea abiria ya umma. Polisi wa trafiki wanaonekana wakiwa wanajaribu kuelekeza magari. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali.

Mabasi ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara kuna mbango ambayo yanaonyesha sehemu ambayo magari hii yanaenda na nauli itakayo hitajika watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbali mbali.

Magari ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara, huku mengine tayari yakiwa na abiria ndani. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali, wengine wanatembea, wengine wamketi, huku wengine wanasimama. Kando kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona mabasi ya kubebea abiria ya umma ambayo yameegeshwa. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Tunaona konducta ambaye ameshikilia bango linaloonyesha sehemu ambayo mabasi haya yanapitia na nauli itakayohitajika.

Barabarani, tunaona magari mengi yakipita: magari ya kubebea abiria ya umma, magari ya kibinafsi, na lori ya mchanga. Kwa mbali kabisa, tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona msongamano mkubwa wa magari. Tunaona magari ya kubebea abiria ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Kuna bango ambalo linaonyesha sehemu ambayo gari hili linapitia. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali, wengine wamesimama, wengine wametembea huku wengine wanauza bidhaa zao.

Barabarani kuna msongamano mkubwa wa magari. Kuna magari ya kibinafsi na mabasi ya kubebea abiria ya umma. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali, huku wengine wanatembea. Kwa mbali kabisa tunaona majengo marefu, yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona magari mengi ambayo yameegeshwa . Kuna magari ya kibinafsi na magari ya kubeba abiria ya umma . Kwenye magari kuna mabango ambayo yanaonyesha sehemu ambayo magari haya yanapitia . Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali.

Barabarani kuna msongamano mkubwa wa magari kuna magari ya kibinafsi magari ya kubebea abiria ya umma na malori watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbali mbali wengine wanavuka bara bara huku wengine wanatembea kando kando.

Barabarani tunaona magari mengi yakipita, kuna magari ya kubebea abiria ya umma na magari ya kibinafsi, watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali, kando kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Mabasi ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana tayari wameabiri kwenye baadhi ya mabasi haya. Manamba wanaonekana wamebeba bango ambalo linaonyesha sehemu ambayo mabasi hii yanapitia. Nyuma kabisa tunaona majengo marefu.

Barabarani tunaona magari ya kubebea abiria ya umma yakiwa yameegeshwa. Kwenye baadhi ya magari, tunaona mabango ambayo yanaonyesha sehemu ambayo gari hili linapitia. Nyuma kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona magari mengi yakipita. Kuna magari ya kibinafsi, magari ya kubebea abiria ya umma, lori, na pikipiki. Majumba yanaonekana kwa mbali, na nyaya za umeme inaonekana ikipita kando ya barabara.

Barabarani tunaona basi la kubebea abiria la umma likiwa limeegeshwa. Tunaona mama ambaye anaabiri kwenye basi hili. Kuna bango ambalo linaonyesha sehemu ambayo basi hili linapitia. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali.

Barabarani tunaona magari mengi yakipita. Kuna magari ya kibinafsi, magari ya kubebea umma na lori. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali. Wengine wamesimama, wengine wameketi, huku wengine wanavuka barabara. Nyuma kabisa tunaona majengo marefu.

Barabarani tunaona magari mengi yakipita. Miongoni mwao tunaona magari ya kubebea abiria wa umma ambayo yameegeshwa. Kuna mabango ambayo yanaonyesha sehemu ambayo magari hii yanapita. Watu wanaonekana wakiendelea na shighuli zao mbalimbali. Mbali kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona magari mengi yakipita. Kuna malori na magari ya kubebea abiria ya umma. Watu wanaonekana wakitembea huku wengine wanavuka barabara. Kando kando tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani kuna msongamano mkubwa wa magari. Kuna magari ya kibinafsi, magari ya kubebea abira ya umma na malori. Watu wanaonekana wakivuka barabara huku wengine wanatembea kando. Mbali kabisa tunaona majengo marefu.

Mabasi ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara, kondakta anaonekana ameshikilia bango linaloonyesha sehemu ambayo basi hili linapitia na nauli litakalo hitajika. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbali mbali.

Barabarani tunaona mabasi ya kupepea abiria ya umma yakipita huku mengine tayari yamepepa abiria. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbali mbali. Kando kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha maandhari ya jiji.

Barabarani tunaona magari mengi yakipita. Kuna magari ya kibinafsi, magari ya kubebea abiria ya umma na malori. Watu wanaonekana wakivuka barabara huku wengine wanatembea kando. Ng'ombe kadhaa wameketi huku wengine wanaonekana wakila nyasi. Kando kando kabisa tunaona majengo marefu.

Magari ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara, kuna bango linanaloonyesha sehemu amabayo magari haya yanapitia. Manamba anaonekana akijaribu kushawishi watu waweze kupanda kwenye gari hili. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za mbali mbali, majengo marefu yanaonekana ya mbali wakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona magari ya kubebea abiria ya umma yakipita na mengine yameegeshwa. Watu wanaonekana wakitembea wakifanya shughuli zao mbali mbali. Nyuma kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani kuna aina mengi ya magari yanayopita. Kuna magari ya kibinafsi, lori, na magari ya kubebea mchanga. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Kando kabisa kwa mbali tunaona majengo marefu. Nyaya za umeme yanaonekana yakipita juu na kando ya barabara.

Barabarani tunaona magari mengi yakipita. Kuna magari ya kibinafsi na magari ya kubebea abiria ya umma. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Kando kabisa tunaona miti na majengo marefu.

Mabasi ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara. Watu tayari wanaonekana wameabiri na kuketi kwenye mabasi haya, kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo basi hili linaenda na nauli. watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbali mbali. Nyuma tunaona majengo marefu yakiashiria jiji.

Barabarani kuna msongamano mkubwa wa magari, kuna magari ya kibinafsi na magari ya kubebea abiria. Watu wanaonekana wakitembea na wengine wakifanya shughuli zao mbalimbali. Kando kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Hili ni basi kubwa la Citi shuttle, la kubebea abiria ya umma ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Kwenye basi hili kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo gari hili litapitia. Kando kabisa watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Kwa umbali tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Mabasi ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara. Kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo mabasi haya yanapitia na nauli itakalohitajika. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali yakiashiria mandhari ya jiji.

Barabarani kuna msongamano mkubwa wa magari. Kuna magari ya kibinafsi, na magari ya kubebea abiria ya umma. Watu wanaoenkana wakifanya shughuli zao mbalimbali. Wengine wanatembea huku wengine wanasimama. Mbali kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Magari ya kubebea abiria ya umma yameeshwa kando ya barabara, watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbali mbali. Wengine wamesimama, wengene wanatembea huku wengine wanazungumza kwa simu. Kando kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona mabasi ya kubebea abiria ya umma, ambayo yameegeshwa. Kuna mabango ambayo yanaonyesha sehemu ambayo basi hili linapitia. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Wengine wanatembea huku wengine wanasimama, kwa mbali tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani kuna msongamano mkubwa wa magari. Kuna magari ya kibinafsi na magari ya kubebea abiria ya umma. Polisi wa trafiki wanaonekana wamesimama. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali.

Hili ni bango kubwa ambalo lina maandishi kama Community, KMTC, Coptic, Adams na Green House. Bango hili linaonyesha sehemu ambayo magari ya kubebea abiria ya umma hupitia. Kando kabisa tunaona majengo marefu ambayo yanaonyesha madhari kati kati ya jiji.

Hili ni basi la kubebea abiria ambalo limeegeshwa. Tunaona abiria wengine tayari wameketi ndani, huku mmoja anaonekana akishuka. Kwenye basi hili, kuna bango ambalo linaonyesha sehemu ambayo basi hili linapitia na nauli itakalo hitajika.

Hili ni basi la kubebea abiria ya umma ya metro trans ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo basi hili linapitia. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali, wengine wanatembea huku wengine wameketi. Kando kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Mabasi ya kubebea abiria ya umma, yameegeshwa kando ya barabara. Kuna bango ambayo inaonyesha sehemu ambayo magari haya yanapitia. Utingo wanaonekana wamesimama karibu na magari haya. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbali mbali.

Barabarani tunaona mabasi ya kubeba abiria ya umma yakiwa yanapita, huku ndani wamebeba abiria. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali, wengine wanatembea huku wengine wamesimama na wengine wanabeba mizigo. Nyuma kabisa tunaona majengo marefu yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabarani tunaona magari mingi mengine yamesimama huku mengine yanapita. Watu wanaonekana wakivuka barabara na wengine wanatembea kando kando kwa mbali kabisa tunaona miti na majengo marefu.

Mabasi ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiedelea na shughuli zao mbalimbali, wengine wanatembea uku wengine wamesimama. Kondakta anaonekana ameshikilia bango ambalo linaonyesha simu ambayo mabasi haya yanapitia.

Mabasi ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara, na tunaona abiria wengine tayari wameketi ndani. Tunaona bango linaloonyesha sehemu ambayo gari hili linapitia, na nauli litakalohitajika. Kuna majengo marefu kando yakionyesha mandhari ya jiji.

Hili ni basi kubwa la kubeba abiria ya umma ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali. Kuna majengo marefu ambayo yanaonekana kwa mbali yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabrani kuna msongamano mkubwa wa magari. Kuna magari ya kubebea abiria ya umma, magari ya kibinafsi na malori. watu wanaonekana wakivuka barabara huku wengine wanatembea. Kando kando tunaona miti na majengo marefu.

Barabarani kuna magari mengi yanayopita. Kuna magari ya kibinafsi na magari ya kubebea abiria. Mbele kabisa tunaona madaraja yanayopitia juu kwenye barabara kuu. Tunaona kivukio cha watu kupitia ili kupunguza ajali.

Mabasi ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara. Kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo mabasi haya yanapitia kama vile Ngong' road, Coptic hospital, Prestige na Adams. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali.

Mabasi kadhaa ya kubebea abiria ya umma yameegeshwa kando ya barabara. Tunaona watu wakiendelea na shughuli zao mbalimbali, wengine wamesimama uku wengine wanatembea. Kuna bango katika basi hili ambayo linaonyesha sehemu itakalopitia na nauli inayoitajika.

Barabarani kuna magari mengi yanayopita, miongoni mwao likiwa hili lori kubwa jeupe la kubebea taka. Watu wanaonekana wameketi juu ya taka hilo. Hali hii inaonyesha uhifadhi wa mazingira kwa kuwa taka litakuwa linatupwa pahali panapostahili.

Hili ni rundo kubwa la taka ambalo limetapakaa sehemu mbalimbali, hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira kwa kuwa taka yametupwa mahali ambapo hayastahili, mbali kabisa tunaona makaazi ya watu .

Rundo la taka linaonekana limetupwa, huku likiwa na taka za aina tofauti tofauti. Hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira kwa kuwa tunaona uchafu umetupwa mahali ambapo hayastahili.

Rundo kubwa la taka limetupwa kwenye kingo ya mto. Hii inaashiria uchafuzi wa mazingira, kwa kuwa taka zimezingirwa mahali ambapo hapastahili. Mtu anaonekana akitembea, na mbali kabisa tunaona majengo marefu.

Hili ni lori kubwa jeupe la JJ waste, la kubebea taka. Lori hili limeegeshwa kando ya barabara. Kuna watu wawili ambao wapo juu ya lori hili wakifanya shughuli za kubeba taka. Watu wengine wanaonekana wakifanya shughuli zao mbalimbali.

Hili ni lori kubwa jeupe la kubebea taka ambalo limeegeshwa kando ya barabara. Mtu anaonekana akiwa ameketi juu ya lori hili pengine akifanya shughuli ya kupanga taka juu ya lori hii.